Tunamuona Samuel Muchai aliye upande wa kulia, upande wa kushoto tunamuona Jane Kipchumba ambaye ni mwelekezi wake. Samuel ni mkenya, mwaka wa kuzaliwa ni Desemba ishirini na sita mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa, mchezo ni riadha ya walemavu, shindano ni mita za elfu mia tano, ulemavu ni kipofu.

Kuna vitabu viwili, cha kwanza daftari la wanafuzi, cha pili ni kitabu cha kianda, kitabu hiki ni cha nyota ya kiswahili cha wanafunzi wa gredi ya pili ambacho kimeshikwa na mkono.

Haya ni mazingira ya masomo. Kutokana na michoro na mapambo iliyopo ukutani wa madarasa, inaweza kuwa shule ya chekechea. Nyuma ya darasa kuna mti mkubwa wenye majani ya kijani kibichi, na maua ya manjano.